Hapa ni kituo cha umeme. Kuna minara mingi mirefu ya chuma, ambayo inashikilia nyaya nyingi za umeme, zinazopita hewani. Anga safi ya bluu inatazamiwa.

Hapa ni sehemu ya kituo cha umeme. Kuna minara mingi mirefu ya chuma ambayo inashikilia nyaya nyingi za umeme zinazopita hewani. Mawingu yanaonenakana angani.

Hapa ni kituo cha umeme. Kuna minara mingi mirefu ya chuma ambayo inashikilia nyaya nyingi za umeme zinazopitia hewani. Mawingu meusi yanaonekana kwenye anga.

Hapa ni kituo cha umeme. Kuna minara mingi mirefu ya chuma ambayo inashikilia nyaya nyingi za umeme zinazopita hewani .Mawingu meupe yanaonekana angani.

Hapa ni kituo cha umeme. Kuna minara mingi mirefu ya chuma, ambayo inashikilia nyaya nyingi za umeme, zinazopita hewani. Anga linaonekana likiwa safi yenye rangi ya blue .

Wanaume wawili wanaonekana wanatembea karibu na kituo cha umeme. Wamevalia fulana za rangi inayongaa. Nyuma yao kuna nyaya nyingi za umeme na minara ya kusafirisha umeme chini ya anga.

Hapa ni kituo cha kudhibiti umeme. Safu ndefu ya paneli za kudhibiti na ulinzi au makabati ya vifaa vya kielektroniki, vinapatikana mahali hapa.

Hapa ni kituo cha umeme. Kuna minara mingi mirefu ya chuma ambayo inashikilia nyaya nyingi za umeme zinazopita hewani. Mawingu meupe yanaonekana yakiwa angani.

Hapa ni kituo cha umeme. Kuna minara mirefu ya chuma ambayo inashikilia nyaya nyingi za umeme zinazopita hewani. Anga safi yenye rangi ya buluu yashuhudiwa.

Mwanaume mwenye barakoa nyeusi mdomoni amesimama huku amemshikilia twiga kichwani. Twiga hawa wamo katika hifadhi la wanyamapori. Miti mirefu yanaonekana yakiwa mahala pale.

Pundamilia huyu amesimama kwenye sehemu iliyo kavu na yenye mchanga ya rangi ya samawati. Mbele yake, kuna mti mrefu. Mahala hapa pana uwezekano kuwa ni pahali pa kuhifadhi wanyama wa porini.

Kifaru huyo mkubwa anaonekana akiwa malishoni. Kando yake kuna mimea ya rangi ya kijani kibichi. Hapa panaeeza kuwa ni mahala au hifadhi ya wanyama pori.

Hili ni soko lenye bidhaa mbalimbali, baadhi ya bidhaa hizi ni kama vile viazi vitamu, vitunguu, nyanya nyekundu, mamboga, mayai na mengineo. Mwanaume mmoja aliyevalia shati nyeupe amesimama kwenye sehemu hii.

Hili ni sehemu ya mto yenye maji chafu. Kando yake kuna mirundiko kubwaya takataka na uchafu. Kuna watu wanaonekana wanaosha mfuko ya rangi ya blue na nyeupe. Pia kuna mimea ya rangi ya kijani kibichi yaliyomea mahala pale.

Umati wa watu wameketi kwenye viti vya plastiki chini ya mti mkubwa watu hawa wapo katika mkutano kuhusiana na jambo fulani kando yao kuna miti mingine na mimea ya kijani kibichi yaliomea.

Hapa ni hifadhi ya kulelea ndovu yatima. Ndovu wawili wamelala mchangani huku wengine wakiwa wamesimama wima. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu ambao kwa mwonekano ni watalii wakiwa kwa mtazamo wa ndovu hao.

Hili ni mbuga la wanyama ngiri wengi wanonekana wakiwa malishoni huku wengine wakiwa ndani ya maji kando yao kuna miti mirefu na mimea ya kijani kibichi yaliyonawiri.

Twiga huyu yuko kwenye hifadhi ya wanyama wa porini. Nyuma yake kuna miti mirefu na mimea mingine yaliyostawi ya kijani kibichi. Mbele yake kuna chuma ambayo inatumika kama kizuizi ili asipate kuondoka mara pale.

Ni mto wenye maji chafu yanayotiririka kwa kasi. Kando yake kuna mirundiko mkubwa wa takataka na uchafu. Pia kuna mimea na miti ya kijani kibichi, ambayo imemea. Kuna watu wanaonekana kwa upande, wakiwa katika shughuli zao.

Pundamilia wawili wanaonekana wakiwa malishoni mmoja anakula ilhali mwingine amesimama kwa mtazamo. Nyuma yao kuna majengo marefu. Mazingira haya ni ya nyasi iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Huyu ni simba jike akiwa kwenye hifadhi ya wanyama. Anaonekana kuchungulia kupitia uzio wa waya. Macho yake ni makubwa na meupe. Ulimi wake pia umetoka kidigo mdomoni.

Hawa ni wanyama wa porini wakiwa malishoni kwenye sehemu yenye nyasi nyingi. Nyuma yao kuna gari ya watalii ndani ikiwemo watu wawili ambao wanaonekana wanatazama wanyama hawa.

Huu ni mto wenye maji chafu. Mirunduko ya takataka inaonekana ikiwa mahala hapa. Watu wanne waliovalia koti za rangi ya kijani kibichi wanaonekana wakijaribu kueneza usafi wakitoa taka hizo kwenye maji.

Huyu ni ndovu mdogo akiwa kwenye hifadhi cha kulelea ndovu yatima. Mkono wa mwanaume unaonekana ukiwa umeshikilia chupa iliyojaa maziwa huku akimnywesha ndovu kwenye mkonga yake.

Anga safi isiyo na mawingu yenye rangi ya buluu inaonekana. Kundi kubwa la ndege wametawanyika chini ya anga. Kuna uwezekano kuwa ndege hawa ni wa aina moja.

Kobe huyu mwenye ganda kubwa anatembea kwenye sehemu ya nyasi na changarawe. Ganda lake lina mikwaruzo kidogo. Nyasi za kijani kibichi zimemzunguka kobe huyu.

Twiga huyu yuko katika hifadhi ya wanyama. Watu wawili wa jinsia ya kiume na kike wanaonekana mbele yake wakiwa wenye furaha usoni, ishara kua wanafurahia kumtazama mnyama huyu.

Msafara wa magari unaonekana kwenye eneo lenye nyasi kavu. Msafara huu ni ikiwemo gari za kuyasafirisha watalii. Kwa mtazamo kuna anga safi yenye rangi ya bluu.

Wanafunzi wawili waliovalia sare nyekundu na blausi nyeupe wanaonekana wakiwa kwenye shule. Wanafunzi hawa wanapalilia mboga kwenye tairi ambazo zimepakwa rangi nyeupe.

Hapa ni pahala pa kuhifahdhi tembo wachanga, mlinzi wa tembo anaonekana akiwa ameshikilia chupa kubwa ya maziwa mkononi akimnyoesha tembo mdogo. Nyuma yao kuna tembo mwingine mdogo aliyelala mchangani.

Mazingira haya sio mema kwa maisha ya binadamu. Hatari mingi zinapatikana mahala kama hapa. Maji hutoka sehemu hii si mema kwa matumizi ya maisha ya kibinadamu. Tunapaswa kuzingatia usafi wa mazingira ili tuwe na maisha mema.

Hili ni eneo lililoathiriwa na mafuriko katika makazi duni. Kuna mto wenye maji mengi, yanayotiririka kwa kasi. Pia kuna mirinduko mkubwa wa takataka na uchafu kando ya maji hayo.

Hili ni hifadhi la ndovu wadogo waliobakia tu. Mtu mwenye koti ya kijani anaonekana akiwa amesimama mbele ya ndovu, akimnywesha maziwa yaliyo kwenye chupa. Kuna watu ambao wamesimama kwa umbali, kwa mtazamo wa ndovu.

Huyu ni tumbili akiwa ameketi chini ya mti mrefu. Anaonekana mwenye rangi ya mchanganyiko wa kahawia, nyeupe na nyeusi. Mazingira haya ni ya msitu. Kwa mwonekana kuna mimea yenye rangi ya kijani kibichi mahala pale.

Huyu ni chui akinywa maji. Hapa pakionekana kuwa ni maeneo ya hifadhi ya wanyama. Karibu na maji, kuna mwonekano wa nyasi ndefu za kijani kibichi. Pia, kuna gogo kubwa la mti lililolala chini likitoa kivuli.

Trekta kubwa la kuchimbia lenye rangi ya kijani linaonekana likishiriki katika ubomoaji wa vifusi. Eneo hilo limejaa mabaki ya mabati, vipande vya mbao na uchafu mwingine.

Hili ni eneo lililo adhiliwa na mafuriko katika makazi duni, kuna mto wenye maji mengi yanyo tiririka kwa kasi yanaonekana kuwa yamefurika. Watu wengi wanaonekana wamesimama juu ya kingo wakitizama maji pia kuna mirundiko mkubwa wa takataka na uchafu.

Huyu ni ndovu mdogo akiwa anatumia mkonga wake kuvuta matawi kwa ajili ya kula. Hapa ni hifadhi cha kulelea ndovu yatima. Nyuma yake kuna umati wa watu wanaotabasamu kwa mbali.

Mkono wa mtu umeshikilia mrija ikiielekeza kwenye mitungi ili kuteka maji. Kuna mitungi mingi ya blue na mengine ya manjano. Ishara hii inaashiria kuwa hii ni sehemu yenye utata wa maji.

Mto wenye maji mengi unaonekana ukiwa umefurika. Kando yake kuna mirunduko mkubwa wa takataka. Wanaume wawili wanaonekana kwenye sehemu hii wakiwa wanafanya usafi wa mazingira haya.

Hili ni mbuga la wanyama. Wanyama hawa ambao kwa mwonekano ni nyati wanaonekana wakiwa mawindoni. Sehemu hii ni la nyasi kavu na miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi. Kuna majengo marefu yanayoonekana kwa upande wa nyuma wa wanyama hao.

Mazingira haya ya kutofisha. Maji machafu yaliyochanganyana na mirundiko ya takataka yanashuhudiwa. Kuna miti mirefu na mimea aina mbalimbali kwenye mzunguko huo.

Utunzaji wa mazingira ni bora kwa wanyamapori wetu. Wanyama hawa nikama vile twiga, tembo, simba na wengineo. Ni vyema kukejeli matendo yanayoweza kuathiri afya ya wanyama hawa.

Mazingira haya ni ya nje yenye mimea mingi ya kijani kibichi, kama vile bustani ya miti au bustani ya mimea. Kwa muonekano, kuna watu wanaotembea kwa barabara.

Simba hawa wawili wa jinsia ya kiume na kike wanaonekana wakiwa wamelala chini. Hili ni sehemu la hifadhi la wanyamapori. Kando yao kuna nyasi iliyomea yenye rangi ya kijani kibichi.

Hawa ni wanafunzi waliovalia sare yenye rangi ya fedha. Mbele yao kuna bustani ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Upande mwingine kuna mtaalam au mwalimu ambaye anaonekana kuwapa maagizo.

Huyu ni ndovu mdogo akiwa kwenye hifadhi cha kulelea ndovu yatima. Mkono wa mwanaume unaonekana ukiwa umeshikilia chupa lililojaa maziwa; huku akimnywesha ndovu huyu kwenye mkonga wake.

Bustani ya wanyama au hifadhi ya wanyama. Kuna twiga wawili wanaonekana mahala pale. Pia kuna mtu anayeonekana mbele ya twiga ikiashiria kuwa labda ni mtalii.

Basi lenye mchanganyiko wa rangi ya bluu, iliyokolea, nyeupe, na nyekundu, limeegeshwa kwenye barabara. Nambari yake ya usajili ni, KDQ 073 Q, mbele yake, mtu, aliyevalia sare, ambaye, naeza kuwa ndiye utingo, wa gari hilo.

Hili lenye shuguli mbalimbali. Mabasi kadhaa za kmpuni tofautitofauti zinaonekana zikiwa kwenye mwendo, watu wa bodaboda wanaonekana wakiwa wamebeba abiria kwenye pikipiki.

Lori yenye kichwa ya manjano linaonekana likiwa kwa mwendo barabarani. Nyuma yake kuna magari mengine ambayo yanafuata kwa kasi. Kando mwa barabara kuna miti mirefu na mimea yenye rangi ya kijani kibichi.

Barabara hili lina shughuli nyingi. Magari kadhaa yanaonekana yakiwa kwenye mwendo. Baadhi ya magari haya ni kama vile malori, matatu na gari za watu binafsi na watu wanaonekana wakiwa wanavuka barabara kutoka upande mwengine hadi nyingine.

Hii ni barabara lililo na shughuli nyingi. Magari yanaonekana yakiwa kwenye mwendo yakiwemo mabasi, gari la watu binafsi na malori. Kando ya barabara, kuna miti mirefu yanayoonekana. Watu pia wamo katika shughuli zao.

Gari hili, aina ya matatu lenye rangi ya bluu iliyokolea na manjano, limeegeshwa kando ya barabara. Nambari yake ya usajili ni KBB 091W. Kando yake, mwanaume mmoja aliyevalia sare anaonekana akiaminika kuwa ndiye utingo wa gari hilo.

Hili ni barabara lenye shughuli nyingi. Magari yanaonekana yakiwa kwa mwendo, huku mengine yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Baadhi ya magari haya ni kama vile mabasi, malori, na gari za watu binafsi. Pia kuna watu wanaonekana wakiwa wanatembea kwenye sehemu huu.

Barabara hili lina shughuli mbalimbali. Magari yanaonekana yakiwa kwenye mwendo. Baadhi ya magari haya ni malori, basi na gari za watu binafsi na watu pia wanaonekana wakitembea kando ya barabara. Miti mirefu na mimea yenye rangi ya kijani kibichi pia yanaonekana kando mwa barabara.

Basi lenye rangi ya zambarau limeegeshwa kando ya barabara. Nambari yake ya usajili ni KBT sita sufuri nne Q.Kando yake kuna polisi a trafiki na mtu mmoja wanaonekana wakiwa kwenye mazungumzo.

Basi lenye rangi ya kijani kibichi na manjano na nambari ya usajili ya KCQ 782P linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Mbele yake kuna mtu aliyeshikilia kibao lenye maelezo ya mahala ambapo gari hili linaelekea.

Hili ni barabara lenye shughuli nyingi. Magari tofauti tofauti yanaonekana yakiwa kwenye mwendo. Miongoni mwa magari haya ni kama vile lori na gari la watu binafsi. Kando mwa barabara kuna miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi.

Katikati mwa jiji, magari kadhaa yanaonekana yakiwa kwenye mwendo, huku mengine yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Kuna askari wa trafiki ambao wako kwenye shughuli zao. Watu kadhaa pia wanaonekana wakiwa kwenye mwendo kila mmoja akiwa kwa shughuli zake.

Basi la rangi ya buluu, limeegezwa kando ya barabara. Kijana mmoja anaonekana akiwa amebeba kibango kilichoandikwa nauli na mahala ambapo gari hilo linaelekea. Mtu mmoja aliyebeba gunia anaonekana kuelekea kuabiri gari hilo.

Hili ni barabara lenye shughuli mbalimbali. Magari yanaonekana yakiwa kwa mwendo, yakiwemo mabasi, malori, na gari za watu binafsi. Kuna ng'ombe wanaoonekana pale katikati ya barabara.

Gari lenye rangi ya fedha limeegeshwa kando ya barabara. Juu yake kuna kibango ambacho kinaashiria mahala ambapo linaelekea. Mbele yake kuna mwanamke aliyevalia koti ya buluu iliyokolea.

Basi lenye rangi ya machungwa limeegeshwa kando ya barabara. Nambari yake ya usajili ni KCR 041 P. Kwenye dirisha kuna bango ambalo linaashiria mahala ambapo gari hili linaelekea pamoja na nauli ambayo abiria wanafaa kulipia.

Magari ya kuwabeba abiria ya kuwapeleka sehemu mbalimbali yako katika maegesho. Kibango kimewekwa juu ya gari ili kuonyesha eneo ambalo gari hili linaelekea. Kando yake, kuna kibango kingine ambacho kimeandikwa choo, kuashiria kuwa ni mahala pa kujisaidia.

Basi la abiria la kampuni la Embasava sacco, limeegeshwa kando ya barabara, kwenye mlango, kuna kibango cheupe ambacho kimeandikwa mahala ambapo gari hili linaelekea pamoja na nauli, ambalo wahubiri wanapaswa kulipa.

Hili ni barabara safi, la usafiri. Kuna gari ambalo liko kwenye mwendo. Kando yake, kuna miti mirefu na mimea ya rangi ya kijani kibichi. Barabara hili, linatumika na magari ya aina mbalimbali.

Basi hili lenye mchanganyiko ya rangi ya waridi, rangi ya fedha, nyekundu, nyeupe imeegeshwa kando ya barabara. Mbele yake kuna kibango ambacho kimewekwa kwenye dirisha ili kutoa maelezo ya mahali ambapo linaelekea. Mwanamke mmoja anaonekana kwenye sehemu ya nyuma akiwa anatembea.

Gari hili lenye rangi ya machungwa limeegeshwa kando ya barabara. Nyuma yake nambari ya usajili ni KCJ 838R. Kando yake, kuna watu ambao wanaonekana wakisukuma mikokoteni iliyobeba mizigo.

Hili ni basi la supermetro likiwa kwa mwendo. Gari hili lina mchanganyiko wa rangi ikiwemo buluu iliyokolea, nyeupe, nyekundu na rangi ya fedha, Mlangoni, mwanamke mmoja ambaye inaaminika kuwa ndiye utingo anaonekana akiwa amesimama.

Basi hili la kampuni ya City Shuttle, linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Lina rangi ya aina ya bluu iliyokolea, na manjano. Kwa mlango kuna kibano ambacho kimewekwa, ili kuashiria mahala ambapo gari hili linaelekea.

Gari la kampuni la city shuttle likiwa limeegeshwa kando mwa barabara, mlangoni kuna karatasi yenye maandishi kuashiria mahala ambapo gari hili linaelekea, mwanaume mmoja anaonekana akiwa anatembea kando mbele ya gari hili mbele yake kuna gari lingine na kampuni ya super metro lililoegeshwa pia kando mwa barabara.

Hili ni barabara lenye shughuli mingi. Magari mengi yanaonekana yakiwa kwenye mwendo huku mengine yakiwa yameegeshwa kando mwa barabara. Miongoni mwa magari haya ni kama vile malori, mabasi, magari za watu binafsi na matatu.

Hili ni gari la usafirishaji wa abiria likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Mwanamke mmoja na mwanamume wanaonekana wakiwa wamesimama upande wa mbele wa gari hii. Pia kuna miti mirefu inayoonekana pahala hapa.

Gari lenye rangi ya kijani kibichi liko barabarani. Gari hili lina madirisha, ambayo kwa mwonekano yamewekwa pazia. Kuna watu ambao wako chini, wakionekana kuzungumza. Kando ya gari hii, kuna majengo marefu ya ghorofa pia.

Hapa ni barabarani. Magari kadhaa ya huduma wa umma nchini Kenya zinaonekana. Pia kuna askari wa trafiki ambao wanaonekana wakiwa kwenye shughuli zao. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wanavuka barabara.

Basi lenye rangi ya waridi linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Madirisha yake yamefunguliwa ili kuruhusu hewa safi kuingia ndani. Kando yake, kuna mwanaume ambaye anaonekana amevalia sare , ishara kuwa ndiye msimamizi wa basi hilo.

Mabasi mengi yanaonekana yakiwa yamesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Mabasi haya ni za huduma ya umma. Kando ya barabara kuna miti mirefu ambayo yana rangi ya kijani kibichi.

Basi lenye rangi ya kijani kibichi linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara chini ya nyaya za umeme. Kando yake, kuna jengo la ghorofa lenye rangi ya machungwa na nyeupe. Watu wanaonekana wakitembea barabarani.

Barabara lenye shughuli nyingi. Kwa muonekano kuna magari za aina mingi yakiwemo mabasi, matatu, lori na gari za watu kibinafsi. Kuna watu wanaonekana wakiwa wanatembea kwenye barabara. Miti pia ina onekana ikiwa upande wa barabara huo.

Basi lenye rangi ya buluu inaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Nambari ya usajili ni KBX 474E. Mlangoni, abiria mmoja aliyebeba mkoba mgongoni, anaonekana akiliabiri basi hili. Kando, watu wengine wanaonekana wakiwa wapita njia wakielekea mashughuli zao.

Watu hawa wanaonekana wakiwa kwa shughuli zao mbalimbali. Kando yao kuna matatu ya rangi ya nyeupe na manjano ambalo limeegeshwa kando mwa barabara likiwa na kibango juu yake washiria mahala ambapo linaelekea.

Basi hili lenye mchanganyiko wa rangi ya bluu, nyeupe na rangi ya machungwa linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Juu yake kuna kibango ambacho kinaashiria mahala ambapo basi hili linaelekea. Kwenye mlango wa mbele, mwanaume mmoja aliyevalia suti ya bluu anaonekana akifungua akiwa anataka kuliabiri basi hili.

Hapa ni katikati mwa jiji ambapo shughuli mbalimbali yanaonekana yakiendelea hasa shughuli ya usafiri. Mabasi kadhaa yanaonenaka yakiwa yako kwenye mwendo au yameegeshwa. Askari mmoja wa trafiki pia anaonekana akiwa anavuka barabara.

Gari hili la Citi Hoppa ni mojawapo wa magari yanayotumika mjini kusafirisha abiria kutoka upande mmoja hadi mwingine. Wanaposhukishwa kuna wale wa kubeba mizigo kutumia toroli pia tunawapata pale kwenye vituo vya magari haya.

Hili ni barabara lenye shughuli mingi. Kuna magari kadhaa ambayo yanaonekana yakiwa kwa mwendo. Kando ya barabara kuna miti mingi mirefu yenye rangi ya kijani kibichi ambayo kwa mwonekano yanastawi.

Hili ni basi la kusafirisha abiria lenye rangi ya manjano likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Mwanamume mmoja mwenye shati nyeupe na kofia nyeusi anaonekana akiwaita abiria ili waje wakalipanda gari hili.

Hapa ni barabarani magari kadhaa yanaonekana yakiwemo matatu mbili yaani magari ya huduma ya umma nchini Kenya .Upande wa kulia kuna matatu nyekundu na nyeusi nambari yake ya usajili ikiwa KBW 799R.

Hili ni basi la usafirishaji wa abiria likiwa kwenye mwendo. Gari hili lina mchanganyiko wa rangi ikiwemo nyeusi, rangi ya fedha na rangi ya machungwa. Dirishani, vichwa vya abiria vinaonekana.

Magari za huduma za umma, zikiwa na mabango juu yao ili kuashiria mahala ambapo magari hizi zinakuenda. Pia kuna mikokoteni kadhaa, ambazo zinaaminika kutumika kubebea abiria mizigo.

Hili ni gari la abiria lenye maandishi, KBS,kwa upande. Basi hili lina rangi ya bluu na mistari ya zambarau. Mwanaume mmoja anaonekana kusimama kwa mlango kama msimamizi wa basi hilo. Pia, kuna kibango kinachoonyesha nauli.

Hili ni barabara lenye shughuli mingi, magari yanaonekana yakiwa kwenye mwendo ikiwemo gari moja la polisi , kando ya barabara kuna miti mingi mirefu na mimea mingine enye rangi ya kijani kibichi.

Basi ya huduma ya uma lenye rangi ya zambarau limeegeshwa kando ya barabara. Kuna kibao kikubwa mbele inayoashiria mahala gari hli linaenda. Mwanaume mmoja ambaye amevalia sare na kofia nyeusi anaonekana kama ndiye msimamizi wa gari hili.

Hili ni barabara lenye shughuli nyingi. Kuna magari aina mbalimbali ikiwemo gari ndogo ya familia, mabasi na matatu. Kuna watu pia wanatembea barabarani wakionekana kuwa katika shughuli zao.

Basi hili ndefu limeegeshwa kando ya barabara ili kuwaruhusu abiria kushuka. Limepakwa rangi ya fedha na buluu. Madirisha yake yanaonekana yakiwa wazi ili kuwezesha hewa safi kuingia.

Wengi wa wakaaji mjini Nairobi wanatumia magari ya uma mbinu ya usafiri. Magari haya yakiwemo basi, matatu na hata bodaboda, yanatumika kwa njia za usafiri kuelekea upande mbalimbali wa mji.

Matatu ya kusafirisha abiria lenye nambari ya usajili KAR 113F .Linaonekana likiwa limeengeshwa kando ya barabara. Mbele yake kuna mrembo mwenye amevalia shati nyeupe na kofia nyeusi.

Matanki haya mawili yanaonekana kuwa ya kuhifadhi maji ,yametegenzwa kutumia plastiki nyeusi bomba za kijani ziinapita mbele ya matanki zikiuganishwa kwenye sehemu ya chini ya matanki ikionnyesha mfumo wa kusambaza maji.

Udongo wenye rangi nyeusi na kahawia unaonekana kuwa wenye mabonge. Kuna mabomba za rangi ya kijani kibichi zilizolala juu ya udongo huo. Mwangaza mwingi unaonekana kuashiria kuwa ni wakati wa mchana.

Hili ni rundo kubwa la takataka na uchafu. Taka hizo zinajumuisha nguo, plastiki na vitu vinginevyo. Hali ya jumla ya picha na sheria uchafuzi wa mazingira.